Kundi la wanafunzi waliovaa sare za shule, limejitokeza katika eneo la wazi lenye nyasi, huku wakishiriki shughuli ya kupanda nyasi kwa uangalifu. Kila mmoja ameshikilia mche akielekeza kupandikiza ardhini .Ishara ya kujitolea kwa ajili ya uhifadhi wa mazingira.